Shamba la mpunga na mfumo wa kunyunyuzia maji au dawa unaofanya kazi. Kunayo ukungu na mvuke unaotokana na kunyunyuzia, mbali kuna mlima na majengo yanayoonekana, kuna mtu pia anayeonekana katika kufanya hiyo kazi ya kunyunyuzia dawa au maji katika shamba hilo.

Mtu amesimama nje karibu na ukuta au jengo na anavaa sare ya rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe. Anaonekana kuwa makini na kitendo anachokifanya. Mwanaume anajizolea maji au sanitizer kutoka mashine ya kusafisha mikono, ishara kuwa umuhimu ya kuosha mikono ili kuzuia magonjwa mbalimbali katika maisha yetu.

Mtu amesimama mbele ya mti mdogo mwenye majani. Nyuma ya mtu huyo kuna nguzo iliyo na bango lenye maandishi, maandishi kwenye bango yanaonekana yamefutika kidogo lakini inaonekana kama yanaonya au kutoa maagizo fulani. Mtu huyo anaonekana anatazama bango hilo.

Mwanaume amesimama mbele ya rafu zenye sanduku za dawa, anavalia shati jeupe na mikono yake imefunikwa na kitambaa cha rangi mbalimbali. Anagusa sanduku za juu upande wa kulia, sanduku hizo zina rangi ya manjano na nyekundu. Nyuma yake kuna bango yenye michoro ya seli za damu na jina la ugonjwa. Mwanaume huyo anatabasamu na anaonekana mwenye furaha. Inaonekana yuko katika duka la dawa au kliniki.

Daktari wa meno akizungumza na mama na mtoto wake ambao wote wamekaa kwenye kiti hicho maalum cha meno. Daktari anavaa barakoa na nguo zake ya kazi. Inaonekana anajaribu kumtuliza na kumlisha mtoto huyo. Hii inaweza kuwa ziara ya kwanza mtoto huyo kumwona daktari.

Vifaa vya matibabu, hasa kwa ajili ya chanjo. Kuna chupa mbili za kioo zenye lebo inayosomeka yellow fever vaccine live ikimaanisha, ni chanjo ya homa. Pia kuna sindano tupu na chupa ingine ndogo iliojaa vidonge. Vifaa hivi vyote vimejengwa kwa ajili ya utaratibu wa kutoa chanjo.

Eneo la jangwa au kavu lenye miundo midogo labda hema au malazi ya muda yaliyotawanyika, kwa mbele kuna kifaa kikubwa cheupe kinaonekana kama bomba au tanki labda ni kipima joto au kipima cha hali ya hewa, mandhari inaonekana kuwa ina udongo wa kahawia na vitu vidogo vilivyotawanyika labda mawe au mimea, rangi kwenye picha zinaonekana kama zilichukuliwa zamani zikiwa zimefifia kidogo.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili vinavyoonekana kuwa vimewekwa mezani au kwenye uso tambarare. Vyombo hivi vina umbo la mviringo au la chupa na vimetengezwa kwa nyenzo za asili. Vimepangwa na shanga ndogo ndogo zinazong'aa zikiwa zimepangwa kwa mistari au ruwaza zikitoa mwonekano wa kipekee na wa kitamaduni. Picha inatoa hisia ya utamaduni, sanaa ya mikono na matumizi ya vifaa vya asili.

Makazi ya kitamaduni, labda ya kimasaai au jamii nyingine ya wafugaji katika eneo kame, kibanda hicho kimejengwa kwa vifaa asilia kama vile nyasi na udongo, kikiwa na umbo la duara, mazingira yanayoizunguka yanaonekana kuwa makavu, yenye mimea michache na mchanga, mbali kidogo kuna mavazi ya asili ya rangi angavu pamoja na chombo cha maji labda dumu la manjano kuashiria maisha ya uhamiaji au ya vijijini.

Mtu akiyevaa mavazi maalum ya kujikinga na hatari, barakoa ya gesi na glavu, akisimama karibu na ng'ombe yuko ndani ya ngome. Mtu huyo anaonekana akishikilia kitu kama kijiti au sindano ndefu kana kwamba anajiandaa kumpa dawa au sindano .Mavazi maalum ya kujikinga yanaashiria kuwa kuna hatari fulani ama ya kuambukiza ugonjwa au ya usalama kutokana na mnyama huyo.

Mazingira ya kliniki ambapo mtaalamu wa afya ambaye amevaa sare nyeupe, anatoa huduma kwa mtoto mchanga, labda ni uchunguzi wa kawaida, chanjo au matibabu mengine ya kimsingi. Mama au mlezi wa mtoto huyo yupo karibu akishiriki katika mchakato huo.

Bidhaa ya matibabu haswa kifurushi cha vitamini D3. Kifurushi hicho kinaonekana kuwa an sanduku la rangi ya buluu na nyeupe na kuna kibonge kidogo cha kioo kando yake. Kifurushi kina maandishi ya dozi kubwa la Vitamini D3. Hii hutumiwa mara nyingi kwa matibabu ya upungufu wa vitamini D.

Tangazo la dawa za miti shamba kutoka kundi linaloitwa Ahasaka Herbal Medicine Group . Dawa yenyewe inaitwa Albaa Mujarrabu. Kutokana maandishi yaliyosomeka vizuri, inaonekana inaorodhesha baadhi ya magonjwa au hali ambayo dawa hiyo inatibu. Picha hiyo kuna maandishi mengine ambayo hayajulikani vizuri lakini pia yanaweza kuwa, yanataja mahali pa kuipata ama mawasiliano ya mauzaji.

Daktari aliyevalia koti jeupe la maabara akimhudumia mgonjwa ambaye pia amevaa sare nyeupe. Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa kwa makini haswa mkono wake labda akipima shinikizo la damu au akichunguza mishipa. Wote wawili wanatazama mkono wa mgonjwa ukionyesha mwingilio wa mtoa huduma wa afya na mgonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na safi na ukuta mweupe nyuma yao ambayo inaweza kuwa katika chumba cha uchunguzi.

Mazingira ikiwa cha afya ambapo kuna wafanyakazi wanaosimamia utaratibu na kuna hatua za usafi zinazochukuliwa. Kifaa cha kunawa mikono kinaweza kuwa sehemu ya maelekezo ya kuzuia maambukizi ambayo hutolewa katika vituo vingi vya afya humu nchini.

Eneo la mapokezi cha kituo cha meno kinachoitwa Fine Touch Dental Care. Mwanamke mchanga anatabasamu akionekana kuwa karani wa mapokezi. Amesimama nyuma ya kaunta ya mapokezi na kuna saa ukutani nyuma yake. Ukutani pia kuna bango la kituo hicho cha meno lenye jina na nembo.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamekaa chini na mmoja amesimama, wakiwa wamekusanyika mahali wazi nje. Mwanamke mmoja anayesimama mbele ya kundi hilo, akionekana kuwapa maelezo au kufanya mazungumzo nao. Kuna milima kwa umbali ikionyesha mazingira ya vijijini au porini.

Chupa mbili za dawa au vita za matibabu. Chupa ya kushoto inaonekana kuwa na rangi nyekundu na lebo yenye maandishi hafifu. Chupa ya kulia ni nyeupe na ina lebo yenye rangi ya kijani. Picha ni nyeusi na haiko wazi sana lakini inaonekana ni bidhaa za matibabu zilizohifadhiwa mahali fulani.

Bidhaa kadhaa za aina ya vidonge zimewekwa juu ya sehemu nyeupe labda ya meza au kaunta. Vitu vilivyopo ni pamoja na sanduku kidogo jeupe lenye muundo wa kijiometri wa rangi za manjano na kijani. Neno koo limeandikwa kwa herufi kubwa juu yake na chini kuna neno Planet Three yaliyoandikwa. Hii ina ishara kuwa vidonge hivi zinatoka katika kampuni ya Planet Three.

Chupa kadhaa za chanjo, kulingana na maandishi yanaliyoonekana kwenye chupa. Hii ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa matatu, sulua ,matwimbitwimbi pamoja na Rubella. Kila chupa, ina label inayoonyesha kuwa ni dosi moja. Na kwamba kila dosi ina ujazo wa 05.Hii ni chanjo ya kawaida inayotolewa kwa watoto kwa sehemu ya mpango wa kitaifa wa chanjo.

Mfanyikazi wa afya amevaa sare ya zambarau na barakoa, akimpa chanjo mtu mmoja. Mtu huyu ameketi kwenye kiti. Amevaa kofia nyeupe na barakoa na amefungua mdomo wake kwa ajili ya sindano. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya, mbele ya ukuta uliopakwa rangi ya manjano, buluu na nyeupe.

Mwanamke amekaa kwenye kiti akichanjwa na mhudumu wa afya. Nyuma yao kuna tangazo ambayo sehemu yake haionekani vizuri. Hii inaashiria kuwa kuna ya chanjo yanayoendelea pengine kama sehemu ya hafla au mpango wa kimataifa. Mtu anaonekana nyuma akifuatilia taratibu huo. Chanjo hii inaonekana kotolewa kwa mwanamke huyo kwenye mkono wake wa kushoto.

Bidhaa ya vipodozi au urembo, huenda ni chupa ya kutunzia uso au kitu kama hicho. Kuna maandishi yanayoonekana vizuri pia maneno mengine madogo madogo. Huenda ni dawa ya ngozi au losheni fulani inaotumika katika kunyorosha ngozi.

Mtu mzima labda mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye amevaa sare rasmi ya kazi, mtu huyo anaonekana ameketi huku mhudumu akimpa sindano begani, chanjo hii ni muhimu kwa afya ya jamii na kuzuia magonjwa mbalimbali.

Chumba cha mashuriano katika kituo cha afya, watu watatu wanaonekana kwenye picha wawili wakiwa wamevaa nguo nyeupe labda ni madaktari au wauguzi. Mtu mwingine ameketi kwenye meza labda ni mgonjwa au mteja amevaa shati ya kijani na anaonekana kusikiliza maelezo yanayotolewa. Picha inaonyesha mazingira ya kitaalam ambapo wafanyikazi wa afya wanazungumza na mteja au mgonjwa. Matumizi ya barakoa na faili nyingi zinaonyesha kuwa mazingira haya yanawezakua ya kituo cha afya au hospitali.

Aina nne za virutubisho vya lishe ambavyo kwa kiasi kikubwa inaonekana kuwa vitamini. Kila moja ina chupa tofauti na lebo yake. Bidhaa hizi zote zimetengenezwa kwa madhumuni ya kuimarisha afya haswa kwa wale wenye wako na Vitamini kidogo kwa mwili zao.

Watu wawili wameketi wakizungumza . Mtu wa kulia amevaa koti jeupe anaonekana akitoa maelezo au kufafanua jambo kwa kutumia mikono yake. Mwanamke wa kulia amevaa nguo ya kitenge yenye rangi angavu na anaonekana kumsikiza kwa makini. Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa ya ndani labda mkutano na kuna wengine wengi nyuma yao.

Kundi kubwa la panzi wakubwa wakali na wenye rangi ya kahawia wakiwa wamekusanyika juu ya mmea labda mahindi ambao unaonekana kuwa umeadhiriwa na wadudu hawa. Hii inaweza kuwa ni dalili ya uharibifu wa mazao unaosababishwa na wadudu kama hao shambani.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa, wote wawili wamevaa sare nyeupe, maski na kofia za upasuaji zikionyesha mazingira safi ya kitaalam. Mgonjwa amelala chini kwenye kiti maalum cha meno, huku daktari akitumia vifaa maalum kumtibu. Msaidizi yuko karibu, tayari kutoa msaada wowote unaohitajika. Mazingira ya ofisi ya meno yanaonekana kwa nyuma yenye rafu na vioo, picha hii inatoa taswira ya utoaji wa huduma za afya za meno.

Mwanamke akishika karatasi au noti flani, huku akitabasamu kwa furaha, huyu anaonekana akiwa na furaha tele. Amevaa kitambaa cha rangi nyekundu na kijivu kichwani. Tabasamu lake linaashiria mafanikio au kupokea kitu cha muhimu, hii pia inaweza kuashiria wakati wa sherehe, kupokea msaada , kupata matokeo mazuri ya mtihani au kupokea malipo. Furaha yake ni kiashiria cha tukio chanya katika maisha yake.

Mtu mmoja akiwa ameketi kwenye dawati lililojaa karatasi, vitabu na vitu vingine, anaonekana akifanya kazi au akisoma kwa makini sana na amevaa miwani, kuna kibodi cha kompyuta na panya karibu naye, dawati linaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au maktaba.

Eneo la wazi inaonekana kama uwanja au ardhi yenye udongo wa rangi ya nyekundu. Kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa nguo nyeusi wakifanya shughuli flani mwa umbali. Mbele zaidi katika picha kuna mkokoteni kadhaa iliyo tawanyika. Baadhi ya mkokoteni inaonekana na vitu ndani yake. Kwa ujumla picha hii inaweza kua inaonyesha shughuli ya ujenzi au kilimo au mkusanyiko wa jamii.

Watu wawili wakiwa wameketi, wakikabiliana upande wa mezani inaonekana kama mpangilio wa ofisi au kituo cha huduma. Wamevaa barakoa ambayo ni muhimu kwa afya ya jamii. Katika upande wa kushoto kuna chupa refu nyeupe inayoonekana kuwa ni sanitizer ya mkono. Kwa ujumla picha hizi inaweza kuwa, kiwakilishi mashauriano kwa wateja au hata hata eneo la chanjo au hata uchunguzi wa chanjo kutokana kuwepo na barakoa na sanitizer .